Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma za kibenki muda wowote, ambapo mteja huingiza kadi ya benki katika sehemu maalumu, kisha kuandika noni siri ndipo skrini itamuonyesha huduma mbalimbali; ambazo zinapatikana kwenye mashine hiyo.

Kijana wa kiume akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa huduma za kibenki, pasipokua na muhudumu bali hudumbukiza kadi ya benki katika sehemu maalumu kisha kuandika neno siri ndipo skrini itakuonesha huduma mbalimbali na wewe huchagua unayohitaji.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama nje ya jengo kubwa la benki ya "EQUITY" likiwa na madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo ambayo yana matangazo mbalimbali ya huduma zitolewazo kama vile: kufungua akaunti, kutoa pesa, kuweka pesa na huduma nyingine nyingi.

Mteja ambaye yupo ndani ya jengo la benki akiwa anapokea fedha katika sehemu ndogo iliyo chini ya dirisha lenye kioo kigumu, akipewa kutoka kwa mhudumu aliye upande wa pili wa kioo hicho ambacho hutumika kwa ajili ya usalama.

Jengo kubwa na la kisasa lenye madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo, likiwa na bango kubwa kwa juu lililoandikwa: "CO-OPERATIVE BANK." Kumaanisha kuwa sehemu hiyo huduma za kibenki zinapatikana, kama vile; kutoa pesa, kuweka pesa, kufungua akaunti na huduma nyingine mbalimbali.

Jengo zuri lililofanyiwa usafi vizuri la "EQUITY BANK", likiwa na madirisha pamoja na mlango uliotengenezwa kwa vioo, ndani kukiwa kunatolewa huduma mbalimbali za kifedha, kama vile: kutoa pesa, kufungua akaunti, kuweka pesa na huduma nyingine nyingi.

Mazingira ya ndani ya baa kukiwa na meza ndefu na stuli za kukalia katika sehemu ya kaunta, Huku watu wakiwa wamekaa katika Meza ndogo wakipata vinywaji kukiwa na mwanga hafifu wa taa zilizofungwa juu zenye rangi mbalimbali.

Kijana wa kiume ambae ni muhudumu wa baa akiwa amesimama katika kaunta, akiwa na chupa za vilevi akivichanganya katika kikombe kikubwa, kilicho juu ya meza refu kukiwa na chupa zingine ambazo zina vilevi.

Mkusanyiko wa watu wakiwa wanafurahi wakicheza mziki, wengine wakinywa vilevi mbalimbali katika mazingira ya baa. Kukiwa na taa juu za rangi mbalimbali pamoja na urembo, unaopendezesha sehemu hiyo.

Mazingira ya ndani ya gari, upande wa dereva kukiwa na milango iliyofunguliwa ndani kukiwa na viti vya kukalia gia, msteringi wa kukata kona sehemu za kukanyaga breki, pamoja na mafuta kukiwa na mishale inayoonyesha mwendokasi pamoja na ujazo wa mafuta.

Magari ya rangi nyeusi yakiwa yamesimama katika chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha na sakafu yenye vigae. Magari hayo yametengenezwa na kampuni ya Hyundai yakiwa yanauzwa.

Magari matatu yenye rangi nyeusi yakiwa ndani ya jengo lenye uwazi mkubwa na mwanga wa kutosha, pamoja na madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo, magari hayo yakiwa yanauzwa.

Magari ya aina moja yenye rangi tofauti tofauti, yakiwa yako ndani ya jengo kubwa na zuri la maegesho ya magari, yakiwa yanauzwa na yametengenezwa kutoka katika kampuni ya hiyundai.

Magari matatu ya rangi nyeupe makubwa yakiwa katika jengo kubwa sehemu ya maegesho ya magari, kukiwa na kijana aliyeketi katika kiti, mezani kukiwa na chupa ya maji pamoja na magazeti ya kusoma.

Mkusanyiko wa magari mengi ya rangi nyeupe, yote yakiwa ya aina moja yakiwa yamepangwa katika mistari iliyonyooka katika eneo lenye uwazi mkubwa ndani ya uzio yote yakiwa yanauzwa.

Mazingira ya ndani ya gari upande wa dereva kukiwa na viti vilivyovalishwa mifuko ya plastiki. msteringi wa kukata kona, sehemu yenye mshale inayoonyesha mwendokasi pamoja na ujazo wa mafuta.

Magari mapya yenye uwezo wa kubeba watu wanne, yakiwa ni ya rangi nyeusi na mingine meupe, yameegeshwa katika maegesho ya magari ili kuuzwa kwa wateja mbalimbali watohitaji huduma hiyo.

Kibanda kidogo chenye madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo kikiwa kinauza bidhaa mbalimbali zitokanazo na mifugo kama vile maziwa ya ng`ombe pamoja na mayai yaliyopo katika matrei.

Mashine ndogo na ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na muuzaji bali, mteja huingiza kiasi cha fedha kisha kuandika ujazo anaohitaji kupitia vitufe vyenye namba ndipo maziwa hutiririka katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, bali ina dirisha dogo lenye bomba; pembeni kukiwa na kitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo au kiasi unachohitaji.

Duka dogo ambalo limetengenezwa kwa chuma, likiwa na dirisha na mlango ulio wazi, likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa zitokanazo na wanyama kama vile maziwa, mayai ambayo yanatolewa katika duka hilo.

Duka dogo lenye milango na madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, yatokanayo na mifugo kam vile ng'ombe, pia kukiwa na picha ya maziwa katika vioo hivyo.

Kijana wa kiume, akiwa amesimama katika mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, akiwa anabonyeza vituko vyenye namba ili kuingiza ujazo anaohitaji kisha bomba dogo lililopo ndani ya dirisha la mashine hiyo huanza kutiririsha maziwa.

Duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, likiwa na meza ambayo juu yake kuna ndoo iliyo na maziwa.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali inadirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, Bali mteja huingiza ujazo anaoitaji kupitia katika vitufe vyenye namba na kisha hukinga maziwa katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Mashine mbili za kisasa ambazo zinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, pale mteja atakapoingiza fedha na kuandika kiasi anachohitaji kupitia katika vitufe vyenye namba ndipo bomba lililopo ndani ya dirisha dogo huanza kutiririsha maziwa kulingana na kiasi alichoandika.

Kijana wa kike akiwa ndani ya duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa anamimina maziwa kutoka kwenye jagi na kuweka kwenye chombo cha mteja aliyesimama nje ya dirisha dogo akisubiri kupatiwa huduma hiyo. Huku mengine yakiwa yamehifadhiwa katika jokofu la rangi nyeupe.

Wateja wakiwa wamesimama nje ya duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa, huku mwingine akiwa ameshikilia kikombe akinywa maziwa taratibu.

Mwanamke akiwa amesimama katika mlango; uliotengenezwa kwa kutumia chuma; wa duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kwa bei poa, kukiwa na meza refu iliyo na madumu ya maziwa juu yake.

Kibanda kidogo chenye milango na madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo, kikiwa na picha ya mtoto akiwa anakunywa maziwa, kumaanisha kuwa sehemu hiyo huduma ya uuzaji wa maziwa ndiyo inatolewa.

Vijana wawili wakiwa ndani ya duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa maziwa hayo yamehifadhiwa katika madumu na kuwekwa juu ya meza ya duka hilo.

Kijana akiwa anaingia katika mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, wa duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe, kwa nje kukiwa na dumu la chuma ambalo linatumika kuhifadhia maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba, ambavyo hutumika kuingiza kiasi au ujazo utakaohitaji.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika dirisha dogo lililotengenezwa kwa kutumia vioo, la duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, yatokanayo na wanyama wa kufugwa kama vile ng'ombe.

Mtoto akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa "MILK ATM", ambayo inatoa huduma ya maziwa, pasipokuwa na muhudumu bali ina dirisha dogo lenye bomba ambalo linatiririsha maziwa, pale mteja atakapoingiza kiasi anachohitaji pamoja na hela.

Mashine ya kisasa ya kieletroniki ambayo huwa inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, ikiwa imeharibika katika sehemu yenye skrini ya kidijitali, ikiwa imeletwa kwa fundi na kuwekwa nje ya duka hilo, ilikufanyiwa matengenezo

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ikiwa katika kona ya chumba, ambayo ina dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa, pamoja na namba au sehemu yenye vibonyezeo, ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Duka dogo lililotengenezwa kwa kutumia chuma na mabati likiwa na dirisha ambalo liko wazi, duka hilo likitoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na wanyama wa kufugwa kama vile ng'ombe.

Mtoto akiwa ndani ya duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa ambayo yamehifadhiwa katika makopo na kupangiliwa katika rafu za mbao zilizopo ukutani mwa duka hilo.

Duka dogo lenye milango mipana ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe, yakiwa yamehifadhiwa katika majokofu ili yasiweze kuharibika bali yawe na ubaridi.

Mashine ya kisasa ambayo inatumia umeme kufanya kazi, ikiwa inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu bali mteja hukinga maziwa kupitia katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mshine hiyo.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupita katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye jagi la mteja, pembeni kikuwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuandika ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya maziwa pasipo kuwa na muhudumu, bali mteja huingiza kiasi cha fedha kisha kuandika ujazo anaouhitaji kupitia vitufe vyenye namba, ndipo bomba lililopo ndani ya dirisha dogo kutiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba. Pembeni kukiwa na skrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba ambayo hutumika kuingiza kiasi unachohitaji pamoja na kuingiza fedha.

Mwanamke akiwa amesimama katika mashine ya kisasa, inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ikiwa imewashwa au imechomwekwa katika umeme ambapo linadirisha dogo lenye bomba linalotililisha maziwa kwenye chombo.

Wateja wa jinsia tofauti wakiwa wamesimama nje ya kibanda kidogo, ambacho kinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe yanayo patikana katika sehemu hiyo.

Kijana wa kike aliye vaa koti la rangi jeupe, akiwa anabonyeza vitufe vyenye namba vya Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa mziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba linalo tiririsha maziwa hayo.

Kijana akiwa anafungua dirisha dogo la mashine ya kisasa, ambalo ndani yake lina bomba linalotiririsha maziwa, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba, ambavyo hutumika kuingiza ujazo au kiasi cha maziwa unachohitaji.

Kijana wa kiume akiwa amesimama ndani ya duka dogo, ambalo linatoa huduma ya bidhaa mbalimbali zitokanazo na mifugo kama vile maziwa, mayai, likiwa linauza na barafu.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, ikiwa na madirisha mawili yenye mabomba, pamoja na sehemu za kubonyeza ili kuingiza ujazo unaohitaji.

Wateja wakiwa wamebeba madumu wakisimama mbele ya kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa chuma, wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa, wakitumia chombo cha usafiri wa pikipiki, ili kupakia madumu hayo yenye maziwa.

Duka dogo ambalo linafanya biashara ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe, kukiwa na picha ya mtoto akiwa ameshika kikombe cha maziwa katika kuta za duka hilo.

Kijana wakiume aliyevaa shati la rangi nyeupe akiwa ndani ya kibanda kidogo, kilichotengenezwa kwa chuma, ambacho kina mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa hayo.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba; pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza kiasi au ujazo unaohitaji pamoja na sehemu ya kudumbukiza pesa.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu bali ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo au kiasi unachohitaji.

Mashine ya kisasa ya elektroniki ambayo inatumia umeme kufanya kazi ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa, pembeni kukiwa na skrini ya kidijitali yenye vitufe ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaouhitaji.

Mashine ya kisasa inayotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, ikiwa imewekwa katika kona ya chumba yenye dirisha dogo, ambalo ndani yake kuna bomba linalotirisisha maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba, pembeni kukiwa na skirini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba, ambavyo hutumika kuingiza ujazo au kiasi unachohitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha lililo na bomba pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba. Ambavyo hutumika kuingiza kiasi au ujazo wa maziwa unaohitaji.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali mteja hukinga maziwa katika dirisha dogo lenye bomba, pembeni kukiwa na vitufe vinavyotumika kuingiza ujazo au kiasi unachohitaji.

Duka dogo ambalo lina mlango pamoja na madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe.

Kijana wa kiume akiwa anajihudumia maziwa, kwa kumimina maziwa yaliyopo katika dumu akiweka kwenye kikombe, huku kukiwa na meza kubwa iliyo na vitafunwa mbalimbali, kama vile: mandazi, mayai na bidhaa nyingine nyingi.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na muhudumu, bali inadirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa, pamoja na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Duka dogo lenye mlango pamoja na madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma, linalotoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali zitokanazo na mifugo, kama vile maziwa pamoja na mayai.

Msichana akiwa amesimama pembeni ya mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na ng'ombe, pasipokuwa na mhudumu bali inadirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na muuzaji. Bali ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja pamoja na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza jazo unaohitaji.

Mafundi seramala wawili wakiwa katika eneo la kazi, mmoja akiwa anafanya vipimo na mwingine akiwa anaranda mbao, ili kutengeneza vitu mbalimbali vya samani kama vile makabati ya kuhifadhia nguo au vyombo, kitanda, makochi au meza za kulia chakula.

Seti ya masofa ya kisasa, ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro, na vitambaa vya rangi nyeupe, vikiwa pamoja na mito yake kwa ajili ya kuegemea. Vimetolewa sehemu ya nje iliyo na uwazi, kwa ajili ya kuuzwa.

Makochi ya kisasa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao na godoro, pamoja na vitambaa vya rangi mbalimbali vikiwa vimewekwa katika eneo la nje lenye uwazi kwa ajili ya mauzo.

Vitu mbalimbali vya samani, ambavyo ni makochi yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro, pamoja na vitambaa vya rangi tofautitofauti, vikiwa na mito kwa ajili ya kuegemea, vimetolewa katika eneo lenye uwazi, sehemu ya nje, vikiwa vinauzwa.

Mafundi seremala wakiwa katika eneo la kufanyia kazi, wakiwa wanaranda mbao ili kutengeneza vitu mbalimbali vya samani, kama vile: vitanda, makochi, meza pamoja na makabati.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza kubwa iliyopakwa rangi ya kahawia inayong'aa kwa ajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo, yenye uwezo wa kukaliwa na watu sita.

Vitanda viwili ambavyo vimetengenezwa kwa ustadi mkubwa kwa kutumia mbao, vikiwa vimeunganishwa kitanda cha juu na kitanda cha chini, kukiwa na ngazi ambayo hutumika kupanda kitanda cha juu, vyote vikiwa vinauzwa kwa pamoja.

Vitu mbalimbali vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao ikiwa ni pamoja na meza ndogo, kwa ajili ya kulia chakula pamoja na makochi yaliyotengenezwa kwa magodoro, na vitambaa vizuri vya rangi nyeupe.

Vitu vya thamani vikiwa vimekusanywa katika eneo moja kwa ajili ya mauzo, ikiwa ni pamoja na meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula, stuli za kuhifadhia vitu mbalimbali au kukalia, pamoja na masofa ya kisasa yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi mbalimbali.

Mwanamke akiwa katika jengo lenye vitu mbalimbali vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, akiwa anakagua makochi yenye magodoro, na vitambaa vya rangi nzuri vikiwa pamoja na mito yake vinauzwa.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula, kabati la kuhifadhia nguo pamoja na viti vyenye magodoro ya rangi nyeusi. Vikiwa vimetolewa nje katika eneo la uwazi kwa ajili ya mauzo.

Wauzaji wa vitu mbalimbali vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao. Ikiwa ni pamoja na meza ndogo ya kulia chakula, stuli ya kuwekea taa, pamoja na makochi yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi nyeusi.

Seti za masofa ya kisasa, yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi nyeupe, vikiwa pamoja na mito midogo kwa ajili ya kuegamia, vimekusanywa sehemu moja kwa mauzo.

Vitu vya samani vikiwa vimekusanywa sehemu moja kwa ajili ya mauzo ikiwa ni pamoja na meza za kulia chakula, makochi yaliyotengenezwa kwa kutumia magodoro na vitambaa vya rangi tofautitofauti vikiwa pamoja na mito yake.

Duka kubwa lenye madirisha na mlango uliotengenezwa kwa kutumia vioo, ndani kukiwa kunauzwa vitu mbalimbali vilivyotengenezwa kwa mbao, kama vile: meza za kulia chakula, makochi ya masofa, vitanda pamoja na stuli ndogo.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao na chuma ambavyo vimeunganishwa kitanda cha juu na kitanda cha chini, kukiwa na ngazi ambayo inatumika kupanda kitanda kilichopo juu vikiwa vinauzwa.

Kitanda kizuri na cha kisasa kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, pembezoni kukiwa na madroo madogo ya kuhifadhia vitu mbalimbali, vitanda hivyo vikiwa pamoja na godoro vinauzwa.

Mazingira mazuri ya hoteli yaliyo na meza na viti vya kukalia, kukiwa na madirisha mapana yaliyo tengenezwa kwa vioo yakiingiza mwanga wa kutosha, wahudumu wakiwa wamevalia sare nyeupe na nyeusi; wakishikilia sahani zenye vyakula.

Wadada wawili wakiwa wamesimama katika meza refu ya mapokezi ya hoteli ya kisasa, wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma juu kumefungwa taanzuri zenye urembo zinzotoa mwanga wa kutosha katika eneo hilo.

Mazingira mazuri ya jengo la kisasa lililopendeza, likiwa na meza za duara na viti vya kukalia, likitoa huduma ya uuzaji wa vyakula, ambapo watu hukutana katika sehemu hiyo na kupata chakula.

Mazingira ya sokoni kukiwa na watu mbalimbali wanaofanya biashara za uuzaji wa mazao, ambao hutumika kama chakula kama vile: mchele, mahindi, maharage ambavyo vimehifadhiwa katika vifurushi vidogo.

Kijana wa kiume akiwa ameketi katika maeneo ya masoko akiwa anasoma gazeti, huku pembeni akizingirwa na bidhaa mbalimbali zinazouzwa kama vile; nyanya, vitunguu, mananasi, ndizi zilizoiva pamoja na viazi.

Mazingira ya sokoni kukiwa na mkusanyiko wa watu wanaofanya biashara mbalimbali, akiwemo mama anayechambua mboga kati ya vibidhaa nyingi ambazo, zimemzunguka kama vile vitunguu ,hoho ,viazi na kadhalika.

Mazingira ya sokoni kukiwa kunauza bidhaa mbalimbali, zinazotumika katika uandaaji wa chakula kama vile; mchele, maharage, mahindi, mtama ambao umehifadhiwa katika magunia makubwa. Kukiwa na vibandiko vya bei katika kila gunia.

Mama akiwa ameketi katika mazingira ya sokoni, akiwa anachagua nyanya zilizopo katika karai na kuzifunga kwenye kimfuko kidogo, ili kumuhudumia mteja anayehitaji huduma hiyo.

Wafanya biashara wakiwa katika sehemu za masoko wakifanya mauzo ya vitu ambavyo vinatumika katika uandaaji wa chakula kama vile vitunguu, nyanya, karoti pamoja na matunda ya aina mbalimbali.

Wamama wakiwa katika mazingira ya soko, wakiwa wanauza bidhaa mbalimbali zinazotumika katika uandaaji wa chakula, kama vile nyanya, vitunguu, karoti, ambazo zimehifadhiwa katika vindoo vidogo pamoja na visado.

Mazingira ya sokoni kukiwa na watu mbalimbali wanaofanya biashara, pamoja na bidhaa zinazotumika kwa ajili ya maandalizi ya chakula zikiwa zinauzwa, mfano ni: pilipilihoho, maembe, machungwa, ndizi na bidhaa nyingine nyingi.

Vijana wa kike na wakiume wakiwa ndani ya nyumba kubwa na ya kisasa upande wa jikoni ambapo kuna makabati yakuwekea vyombo, majiko kwaajili ya kupikia, meza na viti vya kukalia. Ukutani kukiwa na mapambo ya picha. Nyumba hiyo inauzwa au kupangishwa kwa mteja ambaye anataka kufanya kuwa makazi ya kuishi.

Wakala wa uuzaji wa nyumba pamoja na viwanja, akiwa amesimama katika nyumba kubwa na ya kisasa ya ghorofa mbili, ambayo inauzwa au kupangishwa, kwa mteja atakayehitaji kufanya sehemu hiyo kama makazi ya kuishi.

Nyumba nzuri na ya kisasa ya gorofa mbili, ambayo imejengwa katika bonde, ikiwa inauzwa au kupangishwa, kwa mteja yeyote, atakayehitaji kufanya iwe sehemu ya makazi ya kuishi.

Wakala wa uuzaji wa nyumba na viwanja akiwa ndani ya nyumba nzuri na ya kisasa, yenye; makochi mazuri, viti, urembo, taa zilizofungwa juu. Akimwonesha mteja chumba hicho, ambacho anataka kununua au kupangisha kwa ajili ya kuishi.

Jengo kubwa la ghorofa lililo na madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo, likiwa ndani ya uzio wenye gati la rangi nyeupe. Jengo hilo likiwa linapangishwa au kuuzwa, ili kufanywa makazi ya watu kwa mteja atakaehitaji.

Jengo la nyumba nzuri na ya kisasa la ghorofa mbili ambayo ipo ndani ya uzio uliyotengenezwa kwa maua yaliyooteshwa ambapo jengo hilo linauzwa au kupangishwa kwa mteja anayehitaji kufanya sehemu hiyo makazi ya kuishi.

Duka kubwa na la kisasa ambalo linauza bidhaa mbalimbali, ikiwemo viatu vya wavulana vilivyo tengenezwa kwa ngozi, vyenye rangi tofautitofauti vikiwa vimepangwa juu ya maboksi vikiwa tayari kwa kuuzwa.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake kuna maduka madogo madogo yanayouza bidhaa tofauti tofauti, ambayo hupangishwa kwa watu mbalimbali wanaohitaji kufanya biashara katika eneo hilo.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina mwanga wa kutosha sakafu safi, iliyotengenezwa kwa vigae na milango pamoja na madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa nguo za wanawake kama vile magauni yaliyoning'inizwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa linalouzaa bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo kwa ajili ya wanaume, suruali zilizokunjwa vizuri na kupangiliwa katika rafu za mbao, mashati yalitoning'inizwa, nguo zingine zikikunjwa na kupangwa juu ya meza kukiwa na kibao kinachoonyesha punguzo la bei hadi kwa asilimia arobaini.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zikizofungwa sehemu hiyo, likiwa na jengo refu la maghorofa ambapo ndani yake kuna maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, mojawapo likiwa linauza nguo kama vile: masweta, suruali, mashati; ambayo yamening'inizwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo linauza vyakula mbalimbali vilivyookwa , vikiwa vimehifadhiwa katika kabati dogo, lililotengenezwa kwa kutumia vioo mfano ni Mikate pamoja na keki.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake kuna maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, kulingana na mfanyabiashara aliyepangiwa duka hilo atakachoamua kuuza.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka mengi madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, mojawapo likiwa linauza nguo za kiume ikiwa ni mashati yaliyokunjwa vizuri na kupangwa juu ya meza.

Mwanamke aliyebeba pochi begani akiwa katika duka la kisasa, akichagua bidhaa mbalimbali ambazo hutumika katika uandaaji wa chakula zilizopangwa katika rafu za mbao. Mfano ni ndizi, nyanya, tango, pilipili hoho, na bidhaa nyingine nyingi.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha, utokanao na taa zilizofungwa juu, chini kukiwa na sakafu iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, likiwa linauzwa nguo mbalimbali kwa ajili ya watoto na watu wakubwa.

Duka kubwa na la kisasa lenye sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, likiwa linauza vinywaji mbalimbali vilivyopangiliwa katika rafu za chuma kama vile soda au juisi zilizotengenezwa kwa kutumia matunda zikihifadhiwa kwenye makopo.

Duka kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu chini kukiwa na sakafu safi, iliyotengenezwa kwa kutumia vigae likiwa linauza bidhaa mbalimbali zilizopangwa katika rafu za chuma ambapo mteja huchagua bidhaa nayoitaka kisha kuja kulipia katika sehemu maalumu iliyopo kaunta.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, chini kukiwa na sakafu safi iliyotengenzwa kwa vigae likiwa linauza bidhaa mbalimbali kama vile vyakula vilivyokaushwa, na kuhifadhiwa katika paketi vikipangwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, likiwa linauza sabuni ambazo zimepangwa katika rafu za chuma, sabuni hizo ni za aina mbalimbali kama vile sabuni za miche, sabuni za unga, sabuni za kuogea na zingine za maji.

Duka kubwa na la kisasa ambalo limefanyiwa usafi vizuri, likiwa linauza bidhaa mbalimbali za mazao kama vile mahindi, maharage, mchele, mtama. Ambavyo vimehifadhiwa katika vifurushi vidogo vidogo kukiwa na vifaa vya kuchotea mazao hayo.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha likiwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae likiwa linauza vyakula vilivyookwa na kuhifadhiwa katika makabati yaliyotengenezwa kwa vioo mfano ni mkate pamoja na keki.